Mwanaume huyu anatoa maziwa kwenye chombo kikubwa cha chuma akiwa anatabasamu. Maziwa yanamiminiwa ndani ya chombo kingine cheupe kilicho chini. Katika nyuma kuna vyombo vingine vya kuhifadhi maziwa vilivyopangwa. Mazingira yanaonyesha ni sehemu vijijini karibu na kituo cha kukusanya maziwa.

Hizi ni ndizi nyingi zilizowekwa sakafuni kando kando ya ukuta kwenye chumba kilicho na vigae vya rangi ya kijivu. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimekomaa nyingi zikiwa na rangi ya njano zenye madoadoa ya kahawa. Ishara kwamba zipo tayari kuliwa au kuuzwa.

Tunazoziona ni nguzo za chuma zinazotumika kuhifadhi maziwa kwenye kiwanda au duka la maziwa. Watu wawili wanaonekana wakifanya kazi hii labda wanapima au kuhesabu maziwa hii. Hii ni sehemu ya mnyororo wa usambazaji wa maziwa ambapo maziwa hukusanywa, kuhifadhiwa na kuuzwa kwa wateja.

Mtu huyu anaonekana akiyagongoa mahindi ambayo yanaonekana kuwa yameoza. Pia juu ya mahindi hiyo naona ameweka magongo yake huenda ikawa ameuma mguu au alivunjika kimakosa.

Mchakato wa kusaidia kusindika unga labda unga wa ngano au unga wa mahindi unaendelea kwenye machine hii ya kisasa. Unga unapoletwa kwenye njia ya kusambaza inaashiria hatua ya kisasa katika utengenezaji wa unga kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Tunawaona ng'ombe wawili wakiwa wamelala chini kwenye udongo. Inaonekana wamelewa usingizi na wana mapumziko. Kwa kuwa hawajionyeshi dalili ya kuumwa au kifo. Hali hii inaweza kuwa ni kawaida kwa mifugo wakati wanapopumzika baada ya kukula au kutembea.

Mimea ya ndizi inaonekana ikiwa shambani na pia ina majani marefu na yenye rangi ya kijani kibichi. Anga pia inaonekana kuwa safi na lina mawingu madogo madogo. Mwangaza wa jua unaangaza moja kwa moja na kuleta mwanga mzuri kwenye majani hayo. Mazingira haya yanaonyesha eneo hili ni lenye rutuba na uhai mwingi.

Tunamuona ng'ombe akinyonyeshwa kwa mashini ya kisasa na kuondoa maziwa, ambapo maziwa yanakusanywa kwenye chombo cha chuma kilichoambatanishwa na mashine hayo. Hii ni njia ya kisasa inayotumika katika uzalishaji wa maziwa ili kuongeza ufanisi.

Naiona maziwa yanayochemshwa kwenye sufuria na kijiko cha chuma kilichochukua maziwa hayo. Maziwa yameanza kuungana na kuunda mchanganyiko mzito unaoonekana kama jibini au mtindi. Hii inaweza kuwa hatua ya kuandaa jibini au mtindi.

Tunayemuona ni kijana mdogo ambaye amevalia shati la samawati, trouser za zambarau. Anaonekana kuangalia ng'ombe watano walio kando yake. Ng'ombe wanne wa rangi nyeusi na mmoja wa rangi nyeupe. Pia kando yake tunaona kuwa kuna miti ambayo imemea mbele yake na kunakaa ni wakati wa kiangazi.

Ng'ombe hawa wanaonekana wakila nyasi kutoka kwenye tairi hiyo ambayo imeegeshwa hapo chini. Ng'ombe mmoja kati ya ng'ombe hawa anaonekana akiwa amesimama tu, hali chochote ila amesimama tu akiangalia upande mwingine.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye nyasi, ng'ombe mkubwa ana rangi ya kahawia na mweupe kidogo. Ng'ombe mdogo yupo nyuma na amelala pia. Eneo lina majani ya kijani na linaonekana kuwa shambani.

Muuguzi aliyevalia koti la maabara na kofia ya plastiki akiwa anafanyia jaribio la maabara, anashika chombo cha kipimo kilichojaa kioevu nyeupe na anatoka kuangalia au kuondoa maji kidogo kutoka kwenye chombo kidogo cha plastiki.

Mtu huyu amevalia mavazi ya kazi ya kijani. Anaonekana akiutunza ng'ombe kwa kuchuma maziwa. Anaweka mikono yake kwenye matiti ya ng'ombe hii ili kupatiza maziwa na kuyaweka kwenye ndoo.

Ng'ombe hawa wanne wanaoonekana kula chakula kwenye uwanja wa majani. Chakula kimewekwa ndani ya tairi kubwa iliyokatwa ambayo inatumika hapa kama kiboreshaji cha chakula. Ng'ombe hawa wanavitambulishobvya maskioni jambo linalosaidia utambuzi na usimamizi wa mifugo. Nyuma kuna majengo ya shamba au maghala.

Usafirishaji wa maziwa kutumia pikipiki inaendelea. Tunayaona madumu makubwa ya maziwa yamepakiwa kwenye pikipiki ambayo ni njia ya kawaida na ya haraka kusafirisha maziwa kutoka shambani hadi sokoni.

Hili ni shamba la migomba ya mimea ya ndizi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Mimea hii ni mchanga na ina majani mabichi yenye afya ikionyesha kuwa iko katika hatua ya mwanzo wa ukuaji. Udongo pia unaonekana kuwa umetunzwa vizuri na nafasi ya kutosha kati ya uwanja na mimea hiyo.

Mwanamke anasimama mbele ya mkungu mkubwa wa ndizi. Ndizi zimejaa na zimeviringishwa kwa wingi kwenye mkungu huo. Mti wa ndizi umezungukwa na majani makubwa makubwa ya kijani, na pia inaonyesha kuwa kuna shughuli ya kilimo ambayo unaendelea shambani.

Tunaiona shamba ya mgomba wa ndizi lililopandwa kwenye udongo mwekundu migomba hiyo inaonekana kuwa katika hali nzuri ya ukuaji ikiwa imepangwa kwa mistari na kuonyesha juhudi za kilimo bora, mazingira haya yanaonyesha kuwa ni eneo la mashambani lenye hali nzuri ya kilimo cha ndizi.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wakiwa ndani ya banda, wengi wao wanaonekana wamelala upande mmoja, kwenye sakafu yenye nyasi kavu na kinyesi. Wengine wamesimama karibu na mabakuli aua sehemu za kuzilishia ambazo zimefungwa na minyororo.

Tunauona mmea wa mahindi ambao umeathirika matawi yake, yameumwaumwa kando kando na madudu. Mkono huu ni mkono wa mtu ambao unaonekana umeushika kuonyesha jinsi mmea huo umeathirika na madudu hayo.

Tunaiona ni sufuria ambayo imewekewa maziwa ndani. Maziwa yenyewe yashaaribika huenda ikawa yalichemshwa yakiwa bado ni mbovu au maziwa hayo yalikuwa yameoza kabla yachemshwe.

Hii ni shamba la mahindi inaonekana kuwa mahindi hayo yamekomaa na yameiva kabisa yamekauka na pia yapo tayari kwa mavuno hii ni kawaida wakati wa mavuno na wakulima wanahitaji sasa kuvuna mahindi hayo kutoka shambani

Hiki ni kituo cha ng'ombe ambapo tunaona maziwa yanamwagwa katika mtungi mkubwa wa maziwa. Pia tunaona walioleta maziwa katika kituo hicho, wakiangalia jinsi maziwa hayo yanamwagwa katika mtungi huo mkubwa, ili kusafishwa au kupackiwa ndio uende ukauzwe.

Wanaume hawa watatu wanaokana wakihusishwa na shughuli ya kuvuna na kupanga ndizi katika shamba la migomba. Ndizi zenyewe zimepangwa juu ya majani ya migomba kwa mpangilio mzuri. Mmoja wao anaonekana kuandika au kuhesabu huku mwingine akielekeza na kuangalia kwa makini.

Tunauona mkono wa mtu aliyeshika kuchane cha ndizi, chenye rangi tofauti, ndizi hizo zimepangwa kwa mlingano wa rangi ya kijani, kijani kibichi na manjano. Inaonyesha kuwa ndizi hizo ziko katika hatua tofauti ya ukomavu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha kuwa ni mandhari ya sokoni au eneo wazi.

Mwanamke huyu anaonekana akikamua ng'ombe wa maziwa akiwa ameketi ardhini. Anatumia chupa maalum ya kuhifadhi maziwa wakati wa kukamua. Anaonekana kuwa na furaha, na amevalia shuka ya kimaasai. Mazingira ni ya kijani kibichi yakionyesha kuwa ni shughuli hii ya shambani inaendelea.

Mkulima amevalia mavazi ya kujikinga na ana dawa mgongoni mwake. Anamnyunyizia ngombe dawa kwa kutumia kifaa cha kupulizia. Zizi la mbao linaonekana kuzunguka ngombe huyo na mimea ya migomba imo numa ya zizi hilo la ngombe.

Twaziona ng'ombe wengi wakiwa kwenye chumba chao cha kupatiwa chakula, pia tunawaona watu kadhaa ambao wanaonekana wakipita na kuangalia jinsi ng'ombe hao wanavyoshughulikiwa na wakulima. Ng'ombe wengine wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe, na wengineo wakiwa wa rangi nyeusi tupu.

Tunamuona mtu akiwa ameketi chini, amevalia suruali ya mchanganyiko wa rangi ya kijivu na rangi ya samawati na viatu vya rangi ya zambarau na nyeusi, anavuta mateke kutoka kwenye tezi za ng'ombe mweupe na mweusi, akitumia mkono wake wa kushika mateke, ng'ombe naye ana mandoa ya rangi nyeusi na nyeupe kwenye ngozi yake.

Hii ni tunda la ndizi lisilokomaa limebeba rangi ya kijani kibichi. Lina majani makubwa na lenye afya. Ndizi ziko katika umbo la kikundi zikiwa zimefungwa kwenye tawi moja la mmea.

Ndama hawa wawili wanaonekana wakipita kwenye mtaro maalum wenye maji au dawa. Mtaro huu umezungukwa na vyuma na inaonekana kuwa ni sehemu ya shamba au kituo cha mifugo. Ndama hao wameanza kutoka kwenye eneo ya kunyunyuziwa maji ya dawa wakitokea sehemu yenye kivuli.

Hii ni mmea wa mahindi ambayo uko shambani. Ngozi moja la mahindi linaonekana limeharibika sana na linaonekana kuwa na ukungu mweusi. Mahindi haya hayaonekani kuwa tayari kwani yameoza kabla ya kukomaa.

Mama huyu ni mchuuzi wa ndizi, ndizi ambazo zinakuliwa zikiwa zimeiva, anaonekana akiwa sokoni na ni kama anamkabidhi mnunuzi ndizi hizo ambazo zimeiva na ziko kwa wingi sana.

Dereva wa tuktuk ambaye amevalia helmeti nyeusi na jaketi nyeusi anaonekana akimwaga maziwa kwenye mitungi yaliyo juu ya tuktuk yake na yeye ndio mwendeshaji wa tuktuk hiyo yenye rangi nyekundu.

Ng'ombe wanaonekana wakikamuliwa. Mzee mmoja aliyevalia ovaroli ya samawati anaonekana akimkamua ng'ombe wa rangi nyeusi na rangi nyeupe. Watu pia wanaonekana pia wakiwa kando wakiangalia jinsi ng'ombe hawa wanavyokamuliwa. Upande mwingine kuna ng'ombe mweusi ambaye anakamuliwa na mzee aliyevalia shati nyekundu hapo chini.

Shibe hizi nyingi za ndizi mbichi zinaonekana imeoangwa kwa safu wima, bado ziko kwenye mashina yao. Hizi ndi mndizi, huenda ni aina za ndizi za kupikwa na zimrewekezwa mahali pa wazi, huenda ni kwa ajili ya kuuza sokoni au kuandaliwa kwa ajiliya kusafirishwa.

Mchuuzi ni mama mkongwe, ambaye anaonekana akiwa ameshika kreti lake la kuuza mandizi, ndizi zenyewe zaonekana kuwa zimeiva, na kuna mtu hapo kando ambaye anaonekana kumsaidia kusimamisha kibanda chake cha ndizi.

Mwanamke huyu anaonekana akimkamua ng'ombe kutumia mkono wake. Amevalia nguo nyeusi na kofia nyekundu. Pia anaonekana akiwa ameketi chini na kushikilia mfuko mdogo wa plastiki unaokusanya maziwa kutoka kwenye tezi la ng'ombe. Ng'ombe yupo kwenye kizuizi cha mbao.

Mkulima anaonekana akimukamua ng'ombe wake akiwa ameketi Kwa kiti cha chombo cha plastiki ya rangi ya samawati ako tayari kukusanya maziwa yake, ng'ombe pia anaonekana akiwa amesimama kimya na nyuma yake kuna mti na kuta za matofali ikiashiria kuwa ni sehemu ya shamba au mabada la ng'ombe.

Kwenye chumba hichi onyesho la mapishi inaendelea, ntunawapata wanaume wawili wamevalia ovaroli nyeupe na mwanamke mmoja pia amevalia ovaroli nyeupe vilevile, pia wote wamevalia wamevalia viatu vya mvua, na ni kama mapishi yanaendelea.

Huu ni msimu wa upanzi ambapo tunaona yaliyopandwa ni mahindi, ambayo bado hayajapaliliwa. Tunaona magugu shambani na nyasi. Mwisho wa shamba pia kuna miti mirefu mirefu ambayo yamesimama.

Tunaliona shina la mgomba wenye mikungu ya ndizi ambazo zimefunikwa kwa mifuko ya plastiki ya rangi ya bluu. Mifuko hizo hutumika kulinda ndizi dhidi ya wadudu, kuzuia miale ya jua na kuharakisha ukomavu wa ndizi. Mazao haya ya ndizi yanaonekana kuwa shambani kwenye bustani ya mimea ya migomba iliyojaa vizuri na yenye afya.

Unazoziona ni miche ya miti ya ndizi imepangwa kwa mistari. Miche hiyo ipo katika mifuko ya plastiki iliyojaa udongo tayari kupandwa shambani. Majani yake ni mabichi na yenye afya inaashiria kukuaji mzuri wa mimea hii.

Hili ni shamba ambalo linaonekana kuwa lina ndizi, miwa na hata pia mahindi. Shamba lenyewe pia linaonekana upande mmoja haujapandwa chochote na upande wa mwisho tunaona miti ambazo zimeegezwa uko mwisho.

Ng'ombe huyu amefungiwa kwenye kamba. Kunyonywa kwa maziwa kwa kutumia mashine pia inaendelea. Mashine pia imeunganishwa kwenye mnyama kwa njia ya mapipa. Na pia ng'ombe huyu amesimama katika sehemu ya sakafu iliyo wazi na yenye umande.

Hapa ni shambani. Huu ni mmea wa mahindi. Mzee huyu anaonekana kuwa anaushikilia mahindi moja ambao umekomaa shambani na pia anaonekana kuwa na furaha kwa sababu ni msimu wa kuvuna mahindi umekaribia kwake.

Ng'ombe huyu mweusi na pia ambaye ana rangi ya kizambarau mwilini. Ana onekana ana vidonda vidonda vingi ambavyo zimefura mwili mwake kutokea kichwani, hadi mwilini, pia anaonekana amekonda zaidi. Huend ikawa anagonjeka.

Hawa ni ng'ombe wakiwa wanakula takataka kwenye mazingira machafu, takataka imekusanyika kwenye sehemu hiyo na ng'ombe wanajaribu kula vitu visivyo salama, ni hatari kwa afya ya ng'ombe na inaweza kusababisha magonjwa.

Hawa ni watoto na watu wakubwa wanaonekana wakigonga maharagwe ambayo yametoka shambani, yameanuliwa. Maharagwe haya yamekauka kwa hivyo jinsi ni rahisi sana kuzigonga kutumia mpini ambao zikigongwa na mpini ndiposa maharagwe yanatokea moja moja.

Ng'ombe huyu anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua ng'ombe, pia kuna bomba zilizounganishwa na zinavuta maziwa kutoka kwenye matiti ya ng'ombe. Hii ni njia ya kisasa ya ukamuaji ambayo inaongeza usafi na ufanisi katika shughuli za ufugaji. Kando yake, kuna ng'ombe wengine ambao wanaonekana wazi.

Tunawaona watu waliovalia koti la maabara na baadhi wamevalia shati la rangi waridi na kofia mmoja anasimulia na kuonyesha kitu kinachoonekana kuwa kifaa au chombo cha kundi hilo inaonekana kana kwamba ni mafunzo au maonyesho ya kiufundi ndani ya maabara. Watu walioko wanazingatia kwa makini kile wananchoonyeshwa.

Wauzaji wanawake wanaonekana wakiwa sokoni ambayo ni soko la ndizi, wanajishughulisha na kuuza na kununua ndizi nyingi, watu hao wanajishughulisha na kuchakata au kupanga ndizi hizo kwenye makundi makundi na mazingira hii inaonyesha kuwa ni sehemu ya nje yenye udongo.